Dawa ya wanyama wafugwao iliyohifadhiwa kwenye kifungashio kizuri, kilichonakshiwa kwa rangi nyeupe na kijani huku kukiwa na picha ya mbwa na maelekezo ya matumizi ya dawa hiyo ili kuepuka kukiuka masharti.

Dawa za wanyama wafugWao iliyohifadhiwa katika kifungashio cha kisasa kikiwa kina rangi nyeupe huku kimechora picha za ng'ombe na kuandika maelekezo ya matumizi ya dawa hiyo ili kuepuka kuenda kinyume na masharti na matumizi.

Dawa ya wanyama wafugwao iliyohifadhiwa katika kifungashio cha kisasa chenye rangi kilichonakshiwa kwa rangi ya bluu, nyekundu na pia na nyeupe. Huku ikiwa na picha kuku kuonyesha kuwa ni kwa ajili ya matumizi ya kuku na pakiwa na maelezo ya matumizi ya dawa hiyo ili kuepuka kukiuka masharti.

Mfuko mkubwa wa salfeti wenye rangi nyeupe huku ukiwa umenakshiwa kwa rangi ya kijani na pia rangi ya bluu, ukiwa umehifadhi dawa za wanyama wafugwao huku ukiwa na maandishi ya kutoa maelekezo ya matumizi ya dawa hizo bila kukiuka masharti.

Dawa za wanyama wafugwao iliyohifadhiwa katika chupa maalumu yenye rangi nyeupe na ya njano huku zikiwa na maelekezo, matumizi ya dawa hizo na dawa zingine zikiwa katika maboksi maalumu ya kuhifadhia ili yasiweze kuharibika.

Wauzaji wa jinsia za kike na za kiume wakiwa wameshika mifuko mikubwa ya salfeti iliyohifadhi dawa za wanyama. Huku ikiwa imenakshiwa kwa rangi ya bluu na nyeupe, ambayo ziko tayari kwa ajili ya mauzo sokoni kwa ajili ya wanyama.

Duka kubwa la kisasa lenye dawa za wanyama wafugwao, ambazo ziko za aina tofautitofauti zinazofunganisha kwenye vifungashio vya kisasa vilivyonakishiwa kwa rangi tofautitofauti; huku zikiwa na maelezo ya matumizi ya dawa hiyo. Kukiwa na mwanamke mmoja ambaye yuko tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja.

Dawa za wanyama wafugwao zilizohifadhiwa katika kifungashio maalumu cha kisasa kilichonakshiwa kwa rangi ya kijani pamoja na nyekundu, huku kikiwa na picha ya mbwa pamoja na maelekezo ya matumizi ya dawa hiyo, ili kuepuka kukiuka masharti na kuleta uaminifu.

Dawa ya wanyama wafugwao iliohifadhiwa katika kifungashio maalumu cha kisasa kilichonakshiwa kwa rangi nyekundu na rangi nyeupe, huku zikiwa zimechorwa picha ya mbwa na maelekezo yanayoelekeza matumizi ya dawa hiyo; ili kuepuka kukosea matumizi na masharti.

Duka kubwa la kisasa lenye dawa za wanyama wa mifugo, ambalo ni la kisasa lililokuwa na dawa mbalimbali zilizohifadhiwa katika vifungashio maalumu.

Kiwanda kikubwa kinachotengeneza dawa kwa ajili ya wanyama wafugwao na mazao ya shambani, ili yasiliwe na wadudu na pia wanyama hao wasishambuliwe na magonjwa mbalimbali ambalo lina rangi ya bluu na rangi nyeupe, huku kukiwa na waendesha pikipiki wakiwa nje tayari kuchukua wateja.

Dawa kwa ajili ya mifugo na wanyama, iliyohifadhiwa kwenye chupa ya kisasa maalumu nyeupe, ambayo imewekwa picha ya ng'ombe na maelezo ya matumizi ya dawa hiyo, ili kukosea kugeuka masharti.

Dawa ya wanyama wafugwao, iliyohifadhiwa kwenye kopo maalumu la kisasa la rangi ya zambarau, huku likiwa lina picha ambayo ina mbwa pamoja na maelekezo ya utumiaji wa dawa hiyo.

Dawa ya wanyama wafugwao iliyohifadhiwa katika kifungashio maalumu cha kisasa chenye rangi nyeupe na ya bluu huku kukiwa na boksi. Pembeni yake likiwa linaonyesha maelekezo ya matumizi ya dawa hiyo kwa wanyama wafugwao.

Dawa za wanyama wafugwao zilizohifadhiwa katika kifungashio cha kisasa kilichonakishiwa kwa rangi nyekundu pamoja na njano, huku ikiwa na picha ya kuku na maelekezo ya matumizi ya dawa hiyo ili kutoenda kinyume na masharti.

Mwanaume mmoja aliyechuchumaa katika chumba kikubwa chenye dawa mbalimbali za wanyama na mifugo, huku akiwa ameshika baadhi ya dawa hizo kuonesha kwa kielelezo zaidi kuwavutia wateja na wafanyabiashara wengine.

Wanaume na wanawake wenye rika tofauti walio katika duka kubwa wamevalia barakoa, wakijikinga na kemikali za dawa za wanyama zilizohifadhiwa katika makopo maalumu, mazuri huku yakiwa yanavifuniko vyeupe na mangine yakiwa na vifuniko vyekundu tayari kwa ajili ya matumizi kwa wanyama wafugwao.

Watu wawili akiwepo mwanamke na mwanaume mmoja, akiuza bidhaa za dawa za mifugo pamoja na wanyama mbalimbali, huku mwanaume huyo akimwelezea mwanamke huyofaida na umuhimu wa kununua dawa hizo za wanyama na mifugo.

Dawa maalumu ya mfugo aina ya mbwa iliyochorwa mbwa mbele, pamoja na maelezo ya matumizi ya dawa hiyo. Ikiwa imeifadhiwa kwenye kifungashio kizuri ambacho kinahakikisha usalama wa dawa hiyo kwa matumizi.

Dawa ya wanyama wafugao, ikiwa imechorwa kifaranga pamoja na maelezo ya matumizi ya dawa hiyo kwa ajili ya mifugo, ili kuhakikisha afya bora katika wanyama wao.

Dawa ya wanyama wafugwao iliyohifadhiwa katika chupa ya kisasa maalumu, ambayo kwa inje imechorwa kuku pamoja na maadishi yanayoelekeza utumiaji wa dawa hizo kwa mifugo.

Dawa ya wanyama iliyohifadhiwa katika chupa maalum ya glasi ambayo, ina boksi la kuhifadhia dawa hizo pia iliyo na karatasi ambayo inaelekeza matumizi ya dawa hizo kwa wanyama.

Shamba kubwa lenye zao la biashara aina ya ndizi zenye migomba iliyostawi vizuri kwa rangi ya kijani, huku kukiwa na ndizi ambazo pia zimestawi vizuri zenye rangi ya kijani na kuvutia na ziko tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Mkulima mmoja mwanamke mwenye tabasamu, aliye katika shamba kubwa la zao la biashara aina ya ndizi lenye migomba iliyostawi vizuri kwa rangi ya kijani. Huku wakiwa wameshikilia ndizi ambayo ni mkungu mkubwa ambayo ipo tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Mkulima mmoja katika shamba kubwa la biashara aina ya nyanya huku akiwa ameshikilia zao hilo la biashara kwa tabasamu akiwa anafurahia ukuaji wa zao hilo, ambalo linatarajia kuwa tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Wakulima wengi wa jinsia tofauti tofauti wengi wakiwa wanawake, wakiwa katika shamba kubwa la biashara aina ya viazi wakiwa wanavuna viazi hivyo kwa ajili ya mauzo sokoni.

Mkulima mmoja wa kiume, katika shamba kubwa la zao la biashara aina ya mahindi, lililo na majani yaliyoshamiri na kustawi vizuri, huku kukiwa na mahindi ambayo pia yamestawi, na mkulima huyu akiwa anachukua mahindi shambani kwa ajili ya mauzo sokoni na kwa ajili ya matumizi ya kula.

Shamba kubwa lenye zao la biashara aina ya pilipili, huku likiwa na majani yaliostawi vizuri na pilipili zilizostawi zingine kwa rangi nyekundu na nyingine kwa rangi ya kijani, ambazo zikotayari kwaajili ya mauzo shambani.

Mkulima mmoja ambaye ni mwanamke aliyevalia fulana ya rangi nyekundu, huku akiwa ameshika zao la biashara aina ya nyanya, akiwa ameweka katika vifungashio vya rangi tofauti tofauti, ikiwemo nyeupe na pia rangi ya kaki ambavyo viko tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Shamba kubwa lenye migomba mingi, ya zao la biashara aina ya ndizi huku ikiwa imestawi vizuri na kukiwa na ndizi ambazo ziko tayari kwa ajili ya mauzo sokoni, zilizo stawi kwa rangi ya kijani na rangi ya kuvutia.

Wakulima wengi wenye rika tofautitofauti wakiwa wakiume na wakike wakiwa katika shamba kubwa, wanachambua zao la biashara aina ya kahawa ambazo zimestawi vizuri kwa rangi ya kijani. Na kuziandaa tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Shamba kubwa lenye zao la biashara aina ya mgomba lililostawi vizuri, huku shina lake na likiwa na matawi ya rangi ya kijani na ndizi ambayo imestawi na ipo tayari kwa ajili ya mauzo ya sokoni.

Shamba kubwa lenye zao la biashara aina ya vitunguu, likiwa na majani yaliyostawi vizuri na kwa rangi ya kijani na vitunguu hivyo vilivyo stawi na vipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na mauzo sokoni.

Shamba kubwa lenye zao la biashara aina ya vitunguu vilivyomenywa vizuri, huku maganda yakiwa yametengwa mbali na vitunguu, vitunguu hivyo vipo tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Nyanya nyingi zilizostawi vizuri zilizovunwa na kuwekwa kwenye vikapu katikati ya shamba kubwa lenye mazao ya biashara, aina ya nyanya yaliyostawi vizuri ambayo yako tayari kwa mauzo sokoni.

Shamba kubwa, lenye miti iliyostawi vizuri ya kilimo cha biashara aina ya kahawa, ikiwa na maua meupe ambayo yanaashiria kuanza kukua kwa matunda hayo ya kahawa.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya vitunguu, huku kukiwa na vitunguu ambavyo vimeshamenywa na havina maganda vikiwa safi, kwa ajili ya mauzo sokoni.

Shamba kubwa linalolima zao la biashara aina ya tangawizi, likiwa na majani yaliyostawi vizuri. Huku kukiwa na mafungu ya zao hilo tofautitofauti yakiwa yameandaliwa vizuri kwa ajili ya mauzo sokoni.

Shamba kubwa lenye zao la biashara aina ya ndizi lililostawi vizuri kwenye mgomba mrefu mmoja wenye majani ya kuvutia, ambalo limezungukwa na majani mafupi yenye rangi ya kijani na ndizi hiyo iko tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Mkulima mmoja mwanaume aliesimama katikati ya maturubai yaliyojaa nafaka, huku akiwa amebeba kiroba kilichojaa nafaka akionesha kupeleka kutoka sehemu moja kwenda nyengine kwa ajili ya kuyaandaa kupeleka sokoni.

Wakulima wengi wa jinsia ya kike na ya kiume, wakiwa katika shamba kubwa lenye zao la biashara aina ya vitunguu. Huku wakiwa wanaeka vitunguu hivyo kwenye ndoo, tayari kwa ajili ya kuandaa kwa mauzo sokoni.

Mkulima mmoja mwanamke aliye katikati ya zao la biashara aina ya kahawa nyingi ambayo anapanga kahawa hizo kwenye viroba kwa ajili ya mauzo sokoni.

Wakulima wengi wanawake waliokaa katika eneo kubwa lililozungukwa na nafaka za biashara, huku wakichambua nafaka hizo na kuziandaa kwa ajili ya mauzo sokoni.

Wakulima wengi wakike na wakiume wakiwa wamekaa katika eneo kubwa wakichambua zao la biashara aina ya kahawa, likiwa na rangi nyekundu ya kuvutia tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Mkulima mmoja mwanamke katika shamba kubwa la zao la biashara aina ya mahindi, huku mahindi mengine yakiwa yamevunwa na kutolewa katika mashina yao ikionyesha mwanamke huyo amebeba mahindi hayo tayari kwaajili ya mauzo sokoni.

Mkulima mmoja wakiume aliyeshika trei lenye zao la biashara aina ya nanasi yakiwa yamestawi vizuri na yako tayari kwaajili ya mauzo akiwa katika shamba lililo zungukwa na zao hilo likiwa lime stawi vizuri kwa rangi ya kijani.

Wakulima wa zao la biashara aina ya mahindi wakiwa wanapukuchua mahindi hayo ili kuyatoa mbali na magamba tayari kwa ajili ya kuuza kwa ajili ya biashara na pia chakula.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya nanasi iliyostawi vizuri kwa majani ya kijani na tunda ya rangi ya njano likiwa tayari kwa ajili ya mavuno na kwa uuzaji wa sokoni.

Mti aina ya mgomba wenye zao la biashara lijulikanalo kama ndizi liloyostawi vizuri likiwa tayari kwa ajili ya kuvuna na kwa ajili ya mauzo ya biashara, ikizungukwa na miti ambayo ni migomba mandhari nzuri yenye kuvutia.

Wakulima wa rika tofautitofauti (wanawake na wanaume) wakiwa katika shamba kubwa, huku wakivuna zao la biashara aina ya kitunguu na kuvipakia katika mifuko maalumu kwa ajili ya mauzo sokoni.

Wakulima wawili wakiwa katika uvunaji wa zao la biashara ndizi, wakiwa wamevaa makoti pamoja na kofia ambao wameshika ndizi hizo zilizoko tayari kwa ajili ya mauzo.

Mkulima mwanamke aliyevalia mavazi meusi pamoja na shati la kijani akiwa anakagua zao lake la biashara, ambalo lipo tyari kwa ajili ya mauzo kwa tabasamu zuri na furaha.

Wakulima katika shamba kubwa la zao la biashara aina ya karoti, wakiwa wanavuna shamba hilo katika mfuko mweupe mkubwa, huku zingine zikiwa chini kwa ajili, tayari kwa ajili ya kusafirishwa.

Wakulima wa zao la biashara aina ya viazi, wakiwa wanafungasha viazi hivyo kwenye magunia, tayari kwa ajili ya usafirishaji wa mauzo katika sehemu mbalimbali kwa wateja wao.

Shamba kubwa lililozungukwa na mandhari ya kijani lenye miti mirefu pamoja na zao la biashara, ikionyesha mkulima ambaye amevalia mavazi ya bluu akiwa anatabasamu akiwa anapanda zao hilo ili kuleta uhai kwenye zao hilo.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya ndizi, likiwa na migomba mikubwa mizuri iliyostawi kwa rangi ya kijani, pamoja na ndizi kubwa moja ambayo iko tayari kwa ajili ya mauzo.

Mkulima mmoja WA kiume katika shamba kubwa la zao la biashara aina ya nyanya lililostawi vizuri lenye rangi nyekundu, linalohifadhiwa makreti makubwa ambayo ipo tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Wakulima wawili katika shamba kubwa la kilimo cha biashara, lenye mbogamboga zilizostawi vizuri kwa rangi ya kijani, wakiwa wanavuna mboga hizo kwa ajili ya mauzo sokoni.

Mkulima wa kiume aliyeshika zao la biashara parachichi, lililokomaa vizuri, akilitazama kwa furaha kama ishara ya mafanikio ya zao hilo, ambalo lipo tayari kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa la biashara, wakivuna viazi ili kuuwezesha ufanikishaji wa uuzaji wa zao hilo ili waweze kupata faida.

Wakulima wengi waliokaa pamoja wakichambua kahawa ambazo ni zao la biashara kwa ajili ya matumizi ya viwandani kuuza.

Shamba kubwa lililo na zao la biashara lililostawi vizuri na kupandwa katika mstari ulionyooka, huku kukiwa na njia katikati ya kuweza kupitisha wakulima kwa ajili ya kuvuna mazao hayo.

Wakulima wawili wa kiume katika shamba kubwa la kilimo cha biashara la zao aina ya viazi, walioshika kifungashio ambavyo vimehifadhia viazi hivyo vilivyolimwa vizuri; ambavyo viko tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Shamba kubwa lenye mazao yaliyo katika mpangilio mstari mnyoofu huku yakitumia kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, pakiwa na mabomba yaliyopitishwa katikati kwa ajili ya kutoa maji ili kuwezesha ukuaji na ustawi wa mazao hayo.

Wakulima wawili wa kike ambao wako kwenye shamba la mbogamboga zilizostawi vizuri kwenye mifuko, wakiwa wanaangalia mboga hizo na kuzichuma kwa ajili ya mauzo sokoni na matumizi ya nyumbani.

Shamba kubwa lililolimwa mazao tofauti yaliyopangiliwa vizuri katika vipande vidogo vidogo vya ardhi huku yakiwa na rangi ya kijani yaliyostawi vizuri na kuvutia.

Shamba kubwa linalotumia kilimo cha kisasa cha umwagiliaji kikiwa kimepitishwa mabomba katikati yenye rangi nyeusi vishikio vya kijani, kwa ajili ya umwagiliaji kuweza kukuza ustawi na ukuaji wa mazao hayo.

Wakulima wengi wa jinsia ya kiume walio katika shamba kubwa ambalo lina mbegu kwa ajili ya kilimo, mbegu zilizo stawi vizuri yenye rangi ya kijani wakiwa wanazichuma kwa ajili ya kwenda kupanda kwa ajili ya kupata mazao.

Mkulima mmoja katika shamba kubwa lenye zao la biashara lililostawi vizuri kwa rangi ya kijani, huku likitumia kilimo cha umwagiliaji chenye mabomba yaliyopita katikati ili kufanya ukuaji wa zao hilo listawi vizuri.

Mkulima mmoja wa jinsia ya kiume katika shamba kubwa, lenye majani yaliyostawi vizuri. Huku kukiwa na zao la biashara aina ya nyanya, nyanya hizo zikiwa zimestawi vizuri kwa rangi ya kijani. Huku zingine zikiwa na rangi nyekundu ambazo ziko tayari kwa mauzo sokoni.

Shamba kubwa la kilimo cha kisasa cha nyanya, zilizopo katika viroba vyeupe vikiwa vingi, vyenye nyanya zilizostawi kwa rangi nyekundu na pia ya kijani, ambazo ziko tayari kwaajili ya mauzo.

Shamba kubwa lenye zao lililostawi vizuri na majani yaliyochanua kwa rangi ya kijani lenye zao aina ya kitunguu ambalo ni zao la biashara, huku likitumia kilimo cha kisasa cha umwagiliaji ambayo imepitisha bomba nyeusi katikati ili kurahisisha upatikanaji wa maji katika eneo hilo ili kustawisha mazao hayo.

Mashine kubwa ya kisasa aina ya trekta yenye rangi ya bluu na matairi makubwa, huku ikiwa na mkulima mmoja ambaye yuko kwenye shamba kubwa akiwa ana andaa shamba hilo kwa ajili ya kupanda mazao.

Mashine ya kisasa ikiwa inaendeshwa na mkulima mmoja huku mashine hiyo ikiwa ya rangi ya kijani, pamoja namatairi makubwa meusi ikiwa inaandaa shamba hilo, kwa ajili ya kupanda mazao.

Shamba kubwa lenye majani madogo ya rangi ya kijani, huku kukiwa na kifaa maalumu cha kisasa kwa ajili ya kulima, kikiwa na rangi ya kijani na matairi makubwa ya bluu, ambalo huandaa shamba kwa ajili ya kupanda mazao.

Mashine kubwa za kisasa za kilimo zilizo nyingi ambazo zina mazao yaliyostahili vizuri wanaingia kijana huko zikitumia miundombinu ya kisasa kukuza mazao hayo.

Shamba kubwa lililoandaliwa kwa ajili ya kupanda mazao kwa kutumia vifaa vya kisasa, huku kifaa hicho kikiwa kina rangi ya kijani pamoja na matairi makubwa, likiwa linaandaa shamba hilo kwa ajili ya kupanda mazao.

Eneo kubwa la kiwanda cha kilimo, kinachotumia mashine za kisasa kufanya ufugaji kwa kutumia virutubisho bila kutumia uoto wa asili, kama vile udongo na kukuza mazao kwa ustadi na hali kubwa.

Mashine ya kisasa ya kilimo huku ikiwa na rangi ya kijani ambayo ipo katika shamba kubwa huku ikiwa inandaa shamba ilo kwa kupanda na kuandaa shamba kwa ajili ya mavuno

Shamba kubwa lenye mazao ya biashara yaliyostawi vizuri na kuchanua kwa rangi ya kijani, huku kukiwa na mashine ya kisasa ambayo inaandaa shamba hilo, kwa ajili ya kuendelea kukuza na kupalilia mazao hayo.

Mkulima mmoja katika shamba kubwa ambalo linalima, huku akiwa na mashine ya kisasa yenye rangi ya kijani na matairi ya rangi nyeusi, akiwa analima kwa kutumia mashine hiyo kuandaa shamba kwa ajili ya kupanda mazao.

Mashine ya kisasa ya kilimo inayorahisisha upandaji, uvunaji na ustawi wa mazao, huku ikiwa na mazao yaliyostawi vizuri ya rangi ya kijani na taa, ili kuhakikisha ukuaji na ubora wa mazao hayo.

Mashine kubwa za kilimo ambazo ni za kisasa zinazokuza na kufanya mazao yastawi vizuri, huku zikiwa na mazao yaliyostawi kwa rangi ya kijani na rangi ya kahawia, ziko tayari kwa ajili ya mauzo.

Mashine ya kisasa kubwa yenye rangi nyekundu ikiwa imechanganywa na rangi ya bluu na nyeusi ambayo inarahisisha kazi shambani kama vile kupanda, kulima na kuvuna mazao kwa njia rahisi na ya kisasa ambayo ipo tayari kwa ajili ya matumizi

Mashine kubwa za kilimo zenye rangi ya buluu, nyekundu, huku zikiwa na mazao yaliyostawi vizuri ya rangi ya kijani yakiwa na ukubwa wa sentimita kumi na moja hadi ishirini na moja, ambayo yanaelekeza ukuaji wa mazao hayo vizuri.

Mashine kubwa ya kilimo, iliyo na matairi meusi pamoja na rangi ya njano na rangi nyekundu, ikiwa tayari kwa ajili ya kazi ya kuandaa shamba kwa kilimo.

Trekta kubwa lenye rangi ya kijani na matairi makubwa meusi yenye upinde wa rangi ya njano, likiwa katika shamba kubwa likiwa linaandaa shamba kwa ajili ya kupanda mazao kwa kulima vizuri na kulifanya liwe tambarare na ardhi kuilainisha.

Trekta kubwa lenye matairi madogo lenye rangi ya kijani katika shamba kubwa lenye uoto wa asili na majani ya kijani mafupi, ambalo linapalilia majani hayo kwa ajili ya kuweka ubora wa mazao.

Gari kubwa la rangi ya kijani lenye mataili meusi yaliyo changanywa na rangi ya njano, likiwa linakata majani katika shamba kubwa lenye mandhari ya kijani; ili kuandaa shamba hilo kwa ajili ya kilimo.

Magari mazuri yenye rangi ya kijani na matairi meusi yakiwa pia na katikati na rangi ya njano ambayo yanaandaa shamba kwa ajili ya ufugaji, yanalima shamba hilo vizuri ili kurahisisha upandaji wa mbegu.

Trekta kubwa lenye wakulima wawili mmoja akiwa anaendesha lenye rangi ya kijani na mataili makubwa katikati ya shamba, lililo na majani ya kijani ambalo trekta hilo linaaandaa shamba hilo kwajili ya kulima.

Mashine kubwa za kilimo za kisasa zilizo katika mchakato wa uzalishaji wa mazao ambayo yamestawi kwa rangi nzuri ya kijani na ya kuvutia, huku zikiwa na taa ambazo zinarahisisha ukuaji wa mazao hayo.

Mashine za kilimo za kisasa zitumiazo teknolojia kubwa kukuza mazao mbalimbali, ikiwa na zao lililostawi vizuri kwa rangi ya kijani na limechanua vizuri.

Bwawa kubwa maalumu kwa ajili ya kilimo cha ufugaji wa samaki, huku kukiwa na wavuvi ambao wanavua samaki hao kwa ajili ya mauzo sokoni.

Samaki wenye rangi mbalimbali za kuvutia ikiwemo kijani, nyekundu na bluu wamehifadhiwa katika boksi kubwa lenye maji masafi yanayochemka vizuri ili kurahisisha ukuaji wao.

Samaki wenye rangi ya njano pamoja na nyeusi wanaovutia wakiwa katika maji mazuri ya bluu, wafugwao kwa ajili ya kivutio na wala si kwa ajii ya ulaji.

Bwawa dogo, la ufugaji wa samaki lenye samaki wadogowadogo huku kukiwa na maji safi na salama ambayo yanaelekezwa katika bwa hilo, ili kuhakikisha usalama na ukuaji wa samaki huo kwa ajili ya mauzo ya baadaye kama biashara na chakula.

Samaki wadogo wadogo wengi, walio katika maji masafi kwenye chombo cha rangi ya kijani, huku kikiwa na miundombinu ya kisasa, ambayo inapelekea ukuaji wa samaki hao, kwa ajili ya matumizi ya biashara na chakula.

Miti mingi mirefu yenye rangi ya kijani, iliyostawi vizuri katika msitu mmoja, ikiwa imejipangilia katika mistari minyoofu huku kukiwa na njia katikati, kuonyesha kuwa kunawapita njia kwenye katika eneo hili.

Msitu mkubwa wenye miti iliyobanana ya rangi ya kijani ambayo inavutia macho huku ukiwa na daraja katikati ya mto ambalo linasaidia watu kuvuka kutoka kwenye ng'ambo nyingine kwenda kwenye kwa ajili ya usafiri.

Wakulima wa rika tofautitofauti wa kike na wa kiume, wakiwa wamesimama huku kukiwa na miti mingi iliyopandwa kwenye vifungashio vyeusi ambayo imestawi vizuri, na iko tayari kwa ajili ya kupandwa ili kuweza kutunza mazingira na kuleta hewa safi.

Miti mingi iliyopandwa vizuri katika vifuko vidogovidogo vyenye rangi nyeupe ambayo iko tayari, kwa ajili ya kupandwa ili kuweza kutunza mazingira na kuleta hewa safi katika maisha ya binadamu.

Mwanaume mmoja aliyevalia fulana ya kijani, akiwa katika shamba kubwa lenye shina ya miti midogomidogo ilyostawi vizuri, ikiwa imehifadhiwa katika vifuko vyeusi ambavyo viko teyari kwa ajili ya mauzo ya upandaji, ili kuhakikisha ukuaji wa misitu na kutunza mazingira.

Wakulima wawili wa miti, na mwanamke mmoja ambae ananunua miti hiyo kutoka kwa wakulima, iliyo katika vifungashio vyeusi, vikiwa na miti liyostawi vizuri tayari kwa ajili ya kupandwa, kwa ajili ya matumizi ya kuhifadhi na kutunza mazingira.

Wanaume watatu, wawili wakiwa wamevaa sare katika eneo tambarare, lililozungukwa na miti midogo midogo wakiwa wanapanda mti kwa amani na furaha ili kuleta uhai kwa mti huo kwa ajili ya kutunza mazingira.

Msitu mkubwa wenye miti mirefu yenye rangi ya kijani inayostawi vizuri, huku kukiwa na mtalii mmoja mzungu akiwa anatabasamu, huku akinyoosha mkono kwa furaha akionyesha kuridhishwa na mandhari ya msitu huo.

Mashine za kisasa zinazofanya kilimo kinachotumia maji yenye virutubisho na Wala si udongo wa asili kukuza mazao, huku kukiwa na mazao ambayo yamestawi vizuri kwa rangi ya kijani na yako tayari kwaajili ya mauzo sokoni.

Shamba kubwa lenye mazao ya biashara aina ya mbogamboga, yaliyopandwa kwa kilimo cha kisasa, kinachotumia maji yenye virutubisho na wala si udongo wala uoto wa asili, ambayo mazao hayo yamestawi vizuri na yapo tayari kwa ajili ya mauzo sakoni.

Mimea iliyo stawi vizuri kwa rangi ya kijani ikiwa inalimwa kwakutumia kilimo cha kisasa, ambacho kinatumia mashine zitumiazo maji yenye virutubisho bila ya kutumia udongo.

Mimea iliyostawi vizuri kwa kutumia kilimo cha kisasa kinachotumia miundombinu, ambayo ina virutubisho vya kukuza mimea bila ya kuhitaji kuwa na udongo wa asili, ambayo mimea hiyo imestawi vizuri.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mashine maalumu za kisasa kufanya ukuaji wa zao la biashara aina mbogamboga kwa kutumia virutubisho maalumu, na wala si udongo wa asili kwenye mazao ambayo yako tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Mazao ya biashara aina ya mbogamboga yaliyostawi vizuri kwa kutumia kilimo cha kisasa, kitumiacho maji yenye virutubisho na wala sio udongo, ili kuwezesha ukuaji wa mazao hayo haraka.

Mimea iliyostawi vizuri kwa rangi ya kijani huku ikiwa inapandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa kinachotumia virutubisho vya maji, kukuza mimea hiyo bila kutumia uoto wa asili kama udongo.

Shamba kubwa lenye mazao yaliostawi vizuri, ya rangi ya kijani na kilimo cha umwagiliaji. Kukiwa na mkulima mmoja aliyeshikilia ndoo pamoja na jagi, huku akimwagilia mazao hayo kwa ajili ya ustawi mzuri.

Shamba kubwa lenye mazao mazuri yaliyostawi kwa rangi ya kijani na ya kuvutia, linaotumia kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, kilichopitisha mabomba meupe katikati ya zao hilo, ili kurahisisha umwagiliaji wa maji na ukuaji wa zao hilo vizuri.

Mboga mboga nyingi zilizostawi vizuri zenye rangi ya kijani zikiwa katika kilimo cha kisasa kinachotumia maji na virutubisho ambavyo sio asilia, ili kupelekea ukuaji wa mboga hizo kwa haraka na wepesi kwa matumizi ya nyumbani na biashara.

Shamba kubwa lenye mazao ya biashara yaliyostawi vizuri kwa rangi ya kijani kibichi huku ikitumia kilimo cha kisasa ili kukuza mazao hayo katika hali ya ubora na umaridadi.

Shamba kubwa lenye mazao mengi kwa ajili ya kilimo cha biashara , yaliyo stawi vizuri na yamelimwa katika mpangilio wa misitari iliyo nyooka ambayo imepangana kwa usambamba ambayo pia iko tayari kwa mauzo sokoni.

Eneo kubwa linalofanya kilimo cha biashara cha kisasa, kilichokuwa na matenti ambayo yameezekwa vizuri, huku eneo hilo likizungukwa na mandhari ya kuvutia yenye rangi ya kijani na milima na mabonde ikionekana kwa mbali.

Ranchi kubwa ya kisasa ya kilimo cha ufugaji iliyo na ng'ombe wenye mabaka meupe na meusi waliostawi vizuri na wenye kuvutia ambao wako tayari kwa mauzo sokoni.

Kiwanda kikubwa cha ufugaji wa ng'ombe ambao wamehifadhiwa katika ranchi, wako wengi sana wenye rangi nyeupe pamoja na nyeusi, wakiwa wanakula chakula kwa ajili ya ustawi wa afya zao.

Kiwanda kikubwa cha ulimaji wa mazao yaliyostawi vizuri .Huku yakiwa yameezekwa ili yasipate mwanga mkali wa jua kuashiria ukuaji mzuri wa mazao hayo.

Wakulima wa zao la biashara wakiwa wanavuna zao hilo wakiwa na vikapu vikubwa migongoni wakiwa wanachuma zao hilo kwa ajili ya mauzo na mchakato wa matengenezo.

Ranchi kubwa ya ufugaji wa wanyama pamoja na mayai, kuku ambao wako wengi wenye rangi nyeupe baadhi yao wakiwa wanakula chakula na wengine wakiwa katika mapumziko.

Kiwanda cha kisasa cha biashara chenye mashine mbalimbali huku kukiwa na makreti ambayo yamehifadhi mazao ya biashara ambayo ni nyanya yakiwa na rangi ya kijani nzuri ambayo yako tayari kwa ajili ya mauzo ya watu.

Shamba kubwa la ufugaji lenye mazao yaliyostawi vizuri kwa rangi ya kijani, pakiwepo na mkulima mmoja akiwa anamwagilia mazao hayo ili kuzidisha ukuaji na ustawi wa mazao vizuri.

Ng'ombe wengi waliohifadhiwa katia lanchi kubwa wenye rangi ya brauni pamoja na nyeupe wakiwa wanakula chakula ili kuwezesha ukuaji wao kwa ajili ya matumizi ya kibiashara na pia ya kichakula.

Shamba kubwa lenye zao la biashara nyanya ambazo zimestawi kwa rangi nzuri nyekundu, na pia zingine zikiwa bado zinaendelea kustawi zikiwa na rangi ya kijani zilizozungukwa na miti ya kijani; ambazo baadhi zao ziko tayari kwa ajili ya mavuno na kwa ajili ya biashara.

Shamba kubwa la zao la biashara, ambalo limestawi vizuri likiwa na matunda ya kijani na mengine baadhi mekundu. Mkulima mmoja ambaye anamwagilia dawa kwa ajili ya kuua wadudu, kuimarisha ukuaji wa zao hilo.

Kiwanda cha kilimo cha maua kilicho na wafanyakazi ambao wamevaa katika hali ya kusitiri afya zao ambao wanafungasha maua hayo kwa ajili ya mauzo.

Shama kubwa ambalo limeandaliwa kwa ajili ya kupanda mazao huku likiwa halina hata zao moja mwaza wake wamepandwa vikiwa natumia kilimo cha umwagiliaji kwa kupitisha bomba katikati ambayo linamwagilia mazao kwa ajili ya ukuaji.

Wakulima wawili wa kiume katika shamba kubwa, lenye mazao yaliyo stawi vizuri kwa rangi ya kijani, huku yakiwa yanavutia macho, wakiwa wanatumia kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, huku wakiwa wanatumia mabomba kumwagilia mazao hayo, kwa ajili ya ustawi na kukuza mazao hayo katika hali ya ukubwa.

Shamba kubwa lenye mazao yaliyostawi vizuri yenye rangi ya kijani, ambao lina mfumo wa kilimo cha umwagiliaji, lenye bomba zilizopitishwa katikati ambazo zinatoa maji, ili kuhakikisha ustawi wa mazao hayo.

Shamba kubwa lenye mazao ambayo yanastawi kwa kutumia kilimo cha umwagiliaji ambayo yana mabomba meusi yaliyopitishwa katikati ili kuhakikisha umwagiliaji na ustawi wa mazao hayo.

Shamba kubwa la kilimo lenye mazao yaliyostawi vizuri, yanayo tumia kilimo cha kisasa cha umwagiliaji chenye mabomba meusi ambayo yamepita katikati ya mazao hayo, ili kurahisisha umwagiliaji katika mazao hayo na kuleta ukuaji wa mazao hayo.

Shamba kubwa la kilimo cha umwagiliaji lenye mazao ambayo yanaanza kustawi ambayo siyo mazuri sana pamoja na ardhi kavu kukiwa na mabomba meusi ambayo yanamwagilia maji kwa ajili ya ustawi wa majani hayo.

Shamba kubwa lenye mazao yaliyostawi vizuri ya rangi ya kijani pamoja na udongo wa kahawia, wenye mabomba katikati ambayo yanategemea kilimo cha umwagiliaji. Kupitisha maji katika mazao hayo, ili kuhakikisha ukuaji na ustawi wa mazao hayo vizuri.

Shamba kubwa lenye mazao ya kijani ya yaliostawi vizuri huku katikati kuwa na mfereji unaopitisha bomba la maji ambalo linatumia kilimo cha umwagiliaji, kuhakikisha upatikanaji wa maji kirahisi katika eneo hilo.

Eneo kubwa lenye mandhari nzuri na bwawa kubwa lenye maji ya rangi ya bluu ya kuvutia, huku pembezoni mwake kukiwa na miti mirefu mizuri na majani mafupi yenye rangi ya kijani yakuvutia sana.

Eneo kubwa lenye mandhari nzuri yenye majani yaliyostawi kwa rangi ya kijani na mengine yakiwa makavu huku likiwa na milima kwa mbali pamoja na mawingi ya rangi ya bluu na nyeupe linalovutia macho.

Eneo kubwa penye mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili aina ya kitropika huku likiwa na miti mikubwa iliyosongamana, mirefu ikiwa na rangi ya kijani na majani mafupi ya kijani yanayovutia macho. Huku eneo hilo likiwa na milima na mabonde.

Eneo kubwa lenye mandhari nzuri ya kuvutia lililona milima na mabonde uku ya kitropiki na miti mirefu iliyosongamana ya rangi ya kijani uku ikiwa na majani mafupi yanayovutia macho yakiwa pia na rangi ya kijani kibichi eneo hili linavutia sana macho.

Eneo lenye mandhari nzuri, lililo na milima na mabonde, lililo na majani ya rangi ya kijani iliyokolea, huku na miti michache ikionekana kwa mbali na mawingu ya bluu, eneo hili linavutia sana.

Mandhari nzuri yenye miti mirefu na majani mafupi yenye rangi ya kijani kibichi, huku kukiwa na mto katikati ya eneo hilo ikitiririsha maji masafi yenye muonekano mzuri, na wakuvutia.

Eneo kubwa lenye mandhari nzuri lililo na misitu minene yenye miti mingi iliyosakamana ya rangi ya kijani kibichi inayovutia, huku ukiwa na milima ikaonekana kwa mbali ya rangi nzuri na barafu eneo hili linavutia macho.

Eneo tambarare lenye mandhari nzuri ya kuvutia, huku likiwa lina miti michache mirefu na majani mafupi yenye rangi ya kijani, mawingu ya bluu yanayovutia na miti michache.

Eneo kubwa lenye mandhari nzuri tambarare, huku likiwa lina miti mikubwa mirefu, na majani mafupi yenye rangi ya kijani; likiwa linavutia macho.

Eneo kubwa lenye mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili aina ya tropika yenye miti mirefu michache, huku likiwa na majani mafupi ya kijani huku pakiwa na mto unaotiririsha maji masafi na ya kuvutia.

Eneo kubwa lenye uoto wa asili na mandhari nzuri ya kuvutia ikiwa na milima na mabonde, miti mirefu michache; huku ikiwa na majani mengi mafupi yaliyostawi vizuri yenye rangi ya kijani ya kuvutia.

Mazingira ya hali ya hewa ya kitropiki, yenye mto mrefu unaotiririsha maji yake vizuri yakiwa na rangi ya bluu, huku ukiwa umezingirwa na uoto wa asili wenye miti mirefu ya rangi ya kijani pamoja na mashamba yaliyolimwa kwa mpangilio mzuri.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye miti mingi pamoja na milima na mabonde ikionekana kwa mbali, huku kukiwa na maji yatiririkayo katika mto ulio mnyoofu.

Eneo kubwa lenye mandhari nzuri ya kuvutia huku, likiwa na milima yenye barafu pamoja na mabonde, ikiwa na miti michache ambayo ina rangi ya kijani pamoja na mandhari ya kuvutia macho sana.

Eneo kubwa lenye mandhari nzuri ya kuvutia na uoto wa asili aina ya kitropiki, lenye miti mirefu pamoja na majani mafupi ya rangi ya kijani. Huku likiwa na milima, na mabonde ya kuvutia macho.

Eneo kubwa lenye mandhari nzuri likiwa na miti michache mirefu huku likiwa na majani makavu mafupi na mawingu ya bluu yanayovutia macho vizuri.

Eneo kubwa lenye mandhari nzuri ikiwa na mabonde na milima yenye barafu, huku kukiwa na eneo ambalo lina muiinuko lililo na majani ya kijani na rangi ya mawingu ikiwa ya bluu inayovutia macho.

Eneo kubwa lenye mandhari nzuri, na uoto wa asili huku likiwa lina miti mirefu ya kijani iliyosongamana na majani mafupi yenye rangi ya kijani iliyokolea, huku likiwa lina muonekano wa kuvutia macho.

Eneo kubwa lenye mandhari nzuri likionyesha jua linavyozama, likiwa na rangi kama moto unaovutia huku na miti mizuri iliyozungukwa na mlima miti hiyo na rangi ya kijani kibichi kilichokolea inavutia macho na mizuri kwa ajili ya utalii.

Eneo kubwa lenye uoto wa asili na majani makavu na milima na mabonde, ikionekana kwa mbali, huku kikiwa na twiga wawili warefu wakiwa wanakula chakula katika mti mrefu wenye majani ya kijani yaliyostawi vizuri.

Mandhari nzuri ya kuvutia aina ya kitropika yenye uoto wa asili pamoja na miti mirefu na majani mafupi, huku kukiwa na mto katikati unaotiririsha maji masafi yenye muonekano mzuri.

Mandhari nzuri tambarare yenye uoto wa asili na wanyama pori aina ya pundamilia pamoja na twiga huku kukiwa na miti mirefu na majani mafupi, ambayo wanyama hao wanakula kwa ajili ya kujipatia chakula na kupata afya njema.

Eneo kubwa lenye mandhari nzuri ya uoto wa asili wa kuvutia aina ya kitropika, ambayo ina miti mirefu yenye rangi ya kijani iliyokolea na majani mafupi, huku likiwa katika hali ya utulivu na kuvutia.

Mandhari nzuri ya kuvutia tambarare, yenye miti mirefu ya kijani iliyosongamana, huku kukiwa na twiga watano wazuri, warefu wanaoangalia mandhari hiyo na kutafuta chakula.

Mandhari nzuri yenye outo wa asili, kukiwa na tembo mkubwa, pamoja na mlima ''Kilimanjaro'' ukionyeshwa kwa nyuma, wenye rangi ya bluu na barafu nyeupe ikiwa inaonekana vizuri pamoja na miti iliyostawi vizuri kwa rangi ya kijani.

Eneo kubwa ambalo lina hali ya ukame, lenye miti iliyokauka mingi pamoja na barabara ambazo zimepauka hazina rangi ya kijani wala hazini uoto wa asili mzuri.

Eneo kubwa lenye mandhari nzuri na uoto wa asili iliyo na miti mingi mikubwa iliyosongamana kama msitu pamoja na eneo tambarare lenye majani mafupi, pamoja na majani ya saizi ya kati yenye muonekano mzuri wa rangi ya kijani.

Eneo tambarare lenye uoto wa asili na tropiko likiwa na mnyama pori ambaye ni simba, huku kukiwa na majengo marefu na mafupi yakionekana kwa mbali na wingu la bluu lenye mandhari nzuri ya kuvutia.

Mandhari nzuri, yenye uoto wa asili, milima, mikubwa na mabonde yanaonekana kwa mbali. Huku, kukiwa na njia ya barabara ya vumbi, mawingu yenye rangi ya bluu na nyeupe, kukiwa na ndege waliokaa na miti iliyozunguka eneo hilo tulivu.

Eneo kubwa lenye mandhari nzuri na uoto wa asili yenye miti iliyo mingi lakini haipo karibu, huku ukiwa na milima ikionekana kwa mbali na mabonde. Pia kuna misitu ya rangi ya kijani yakionekana kwa mbali na wingu la bluu likivutia macho.

Eneo tambarare lenye mandhari nzuri pamoja na miti mirefu na mifupi, na majani ya kijani yenye twiga mrefu aliyesimama pembeni ya mti na majengo marefu yakionekana kwa mbali kwenye eneo hilo.

Eneo tambarare lenye miti michache majani mengi ambayo hayana rangi ya kijani, pia majengo marefu yakiwa yanaonekana kwa mbali katika eneo hilo, lina utulivu lakini halina milima wala mabonde.

Wanawake wawili ndani ya shamba kubwa lililozungukwa, na majani yaliyostawi vizuri yenye rangi ya kijani. Wakiwa wameshika wanyama wafugwao aina ya mbuzi, wakimuwekea alama kw akutumia kifaa maalum. Ili kuhakikisha usalama wa mnyama huyo wakati wa utafutaji wa chakula.

Mfugaji aliyevalia koti, mwanamke akiwa katika banda kubwa la kuku, huku akiwalisha kuku hao vyakula, ili waweze kukua na kunawiri kwa ajili ya mauzo, na kuweza kutotoa mayai.

Mkulima mmoja mwanaume aliesimama huku akiwa amezungukwa na wanyama wafugwao kwa ajili ya nyama na mayai, akiwa anawapa chakula kwa ajili ya ukuaji na ustawi wa afya zao.

Nyumba kubwa ya kuku wafugwao ambao wamewekewa vyakula vizuri pamoja na wafugaji hao wakiwa wamevalia makoti, ili kuhakikisha usalama wa kuku wao katika ulaji wao na ukuaji wao.

Wafugaji wa kuku katika ranchi kubwa wakiwa wanakagua kuku hawa ambao wamewekwa kwenye ranchi katika mabanda tofauti tofauti, ambao ni wengi na mfugaji huyo akiwa wamejivalia barakoa ili kujikinga na vumbi kutoka kwa wanyama hao.

Wafugaji wawili wa kuku waliovalia mavazi meupe ambao wakiwalisha kuku wao ili kuwafanya wawe na afya bora kwa ajili ya matumizi ya nyama na uzalishaji wa mayai kwa ajili ya mauzo.

Mbegu za mazao kwa ajili ya kilimo zilizohifadhiwa kwenye salfeti zenye rangi tofautitofauti, ikiwemo: nyekundu, kijani, njano, pamoja na bluu. Huku zikiwa zimejaa na ziko tayari kwa ajili ya kupandwa shambani ili kuweza kupata mazao.

Mbegu kwa ajili ya mazao zikiwa zimehifadhiwa katika kifungashio maalumu cha kisasa kilichonakishiwa kwa rangi ya kijani, nyeupe pamoja na njao; huku kikiwa kimechora zao la kilimo na likiwa na maelekezo ya matumizi ya mbegu hizo kwa ajili kupata mazao bora na imara.

Mbegu nyingi zilizopangiliwa katika mistari minyoofu, huku zikiwa zimestawi vizuri kwa rangi ya kijani na mashina ya rangi ya kahawia, ambayo yapo tayari kwa ajili ya kupandwa ili kuweza kupata mavuno.

Shamba kubwa lenye mbegu mbalimbali za aina tofauti zilizopandwa kwenye sehemu tofauti tofauti kulinganisha na aina ya mbegu, huku zikiwa zimestawi vizuri na ziko tayari kwa ajili ya kupandwa shambani ili kuweka mavuno.

Mbegu za mazao kwa ajili ya kilimo, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika vifungashio maalumu vya kisasa vyenye rangi tofautitofauti, huku vikiwa na picha ya mazao kuashiria uelekezaji bora kwa watumiaji.

Mbegu za mazao kwa ajili ya kilimo zilizohifadhiwa katika kifungashio cha kisasa, kikiwa kimenakshiwa kwa rangi ya kijani na rangi nyeupe, huku kikiwa kimechorwa aina ya mazao pamoja na maelekezo ya matumizi ya mbegu hizo kwa ajili ya mavuno.

Mbegu maalumu kwa ajili ya kulima mazao, zilizohifadhiwa katika salifeti kubwa zenye rangi ya kijani na nyeupe, pamoja na nyekundu, ambazo zipo tayari kwa ajili ya kupandwa shambani, ili kuweza kupata mazao kwa ajili ya kuuza.

Mbegu za mazao ya kilimo zilizohifadhiwa katika kifungashio maalumu cha kisasa kikiwa kimenakishiwa kwa rangi ya kijani pamoja na rangi nyekundu, huku kikwa kimechorwa picha ya za ya biashara aina ya mboga mboga kabichi ikihifadhi kwa ajili ya mazao.

Shamba kubwa lenye mbegu zilizostawi kwa rangi ya kijani, zikiwa zipo kwenye mpangilio wa mstari mnyoofu; ambazo ziko tayari kwa ajili ya kupandwa kwa mazao shambani.

Mbegu za mazao ya kilimo zilizostawi vizuri kwa rangi ya kijani na yakuvutia huku zikiwa zinamwagiliwa kwa kutumia kilimo cha umwagiliaji, chenye mabomba katikati ambayo yanarahisisha upatikanaji wa maji katika kila kona ya eneo hilo ili kuleta ustawi bora.

Shamba kubwa lenye mbegu nyingi zilizo stawi vizuri kwa rangi ya kijani, huku likitumia kilimo cha umwagiliaji chenye mabomba meusi yanayopita katikati ambazo zinamwagia mbegu hizo kwa ajili ya ukuaji na ustawi mzuri.

Mbegu za mazao zilizostawi vizuri Kwa rangi ya kijani na zengine zikiwa na rangi nyekundu, ambazo zimehifadhiwa kwenye makabati maalumu na zipo tayari Kwa ajili ya mauzo Kwa kupanda mazao.

shamba kubwa la kisasa linalotumia kilimo cha umwagiliaji lenye mbegu nyingi zilizostwi vizuri kwa rangi ya kijani ambazo zikotayali kwa kuchumwa na kwenda kupandwa kwaajili ya mazao.

Mbegu zilizostawi vizuri, zilizopandwa katika makabati maalumu meusi, ambazo zipo tayari kwa ajili mauzo ili kupandwa kuleta mazao.

Mbegu za kilimo zilizostawi vizuri ambazo zimehifadhiwa katika ndoo, zenye rangi ya kahawia. Mbegu hizo zikiwa zimestawi kwa rangi ya kijani na ziko tayari kwa ajili ya matumizi ya shambani ili kupandwa na kuleta mavuno na mauzo.

Shamba kubwa linaalolima mbegu kwa ajili ya mazao, mbegu izo zikiwa zimewekwa katika viboksi mbalimbali ambavyo ni vya rangi nyeusi huku vikiwa vimestawi na kua teyari kwa ajili ya kupandwa.

Mazao yaliyostawi vizuri katika shamba kubwa, linalotumia kilimo cha umwagiliaji. Ambapo mabomba meusi yamepita katikati yanamwaga maji, ili kurahisisha ukuaji na ustawi wa zao hilo vizuri.

Wakulima wa kiume wa rika tofautitofauti, katika shamba kubwa wakiwa wanachuma mbegu za mazao, ili kwenda kupanda mbegu hizo kwenye mashamba yao na kupata mavuno.

Mbegu za zao la biashara aina ya kabichi, zilizohifadhiwa katika kifungashio cha kisasa chenye rangi ya kijani pamoja na njano, huku likiwa nimechora zao hilo likionekana limestawi, ili kuvutia wateja kufanya manunuzi.

Mbegu za zao la nyanya zikiwa zimehifadhiwa katika kifungashio kizuri kilichonakshiwa kwa rangi ya kijani pamoja na rangi ya kung'aa, ambayo pia imechorwa nyanya ili kuonyesha matumizi ya mbegu hizo.

Mazao ya biashara aina ya mahindi yakiwa katika shamba kubwa yaliyo katika mpangilio mzuri na yamestawi vizuri kwa rangi ya kijani, huku yakionyesha ukuaji wake taratibu kwa ajili ya kupata zao hilo la mahindi.

Shamba kubwa la kilimo cha mbegu lenye mazao mazuri yaliyostawi kwa rangi ya kijani iliyo katika mpangilio uliyonyooka, ili kuhakikisha ukuaji na ustawi wa mazao hayo kwa ajili ya mauzo.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika vifungashio maalumu vyenye rangi tofautitofauti, ambazo zinatoa maelezo kuhusu matumizi ya mbegu hizo shambani.

Mbegu za zao la parachichi zilizohifadhiwa katika kifungashio chenye usalama, kilichonakishiwa kwa rangi ya kijani kilichopo na picha ya mapapai ambayo inaonyesha ukuaji wa mazao hayo.

Wanaume wawili waliosimama ambao ni wataalamu wa tiba ya wanyama, wakiwa wanamuangalia mbwa wenye rangi ya kahawia akiwa amesimama mbele yao akiwa amefungwa kamba shingoni ili asiweze kukimbia.

Mabanda makubwa ya kisasa yaliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa na ufanisi wa hali ya juu, kwa ajili ya kufugia wanyama na kuweka katika hali safi, wanyama hao wafugwe wakiwemo kama paka, mbwa na sungura.

Mtaalamu wa tiba ya wanyama aliyevalia koti la kitabibu huku akiwa amemshikilia mbwa mdogo mweupe, ambaye ana afya nzuri akiwa ana mpa matibabu kulingana na ugonjwa wake.

Mbwa mdogo mwenye afya nzuri anayekula chakula katika hali ya usafi, pembeni yake kukiwa na banda zuri liliojengwa katika hali ya ustadi wa juu na kisasa pamoja na mazingira ya kuvutia ya rangi ya kijani.

Mbwa wa kubwa watatu waliopakiwa katika mabanda matatu tofauti kila mmoja akiwa kwenye banda lake, mabanda hayo ikiwa na viboksi vidogo vidogo vinavyopitisha hewa ili kuweka usalama wa mbwa hao salama na kuwakinga kwenda kwenye mazingira ya watu ilikuweka usalama wao na watu.

Mbwa wakubwa zaid ya tano wenye afya nzuri ,waliofungwa na kamba shambani safi ambao wanaangalia juu wakitoa limi zao nje wakiwa na amani nzuri.

Mbwa mwenye afya nzuri aliyekaa katika banda safi, linalozingatia huduma bora za tiba, lililozungukwa na mazingira ya kijani kibichi, mazuri kuhakikisha ustawi na ukuaji bora.

Watalii wengi wakiwa wanamuangalia mnyama pori aina ya tembo aliye mkubwa, huku akiwa na watoto wake mwenye rangi ya kuvutia, wakiwa wanapiga picha ilikuweka kumbukumbu kwa ajili ya matumizi ya badae.

Mnyama pori ajulikanaye kwa jina la nyani akiwa katika eneo kubwa lenye mandhari ya rangi ya kijani. Akiwa anataka kuruka kwa ajili ya kwenda kutafuta chakula.

Mnyama wa porini aitwae mamba aliekatika maji mengi huku akiwa pembezoni mwa kingo ya maji hayo, kwa ajili ya kupata hewa na jua kuendeleza ukuaji wake na kupata mapumziko.

Mnyama pori aina ya tembo akiwa mdogo, huku pembeni yake akiwa na mama yake akiwa anatembea katika mwendo wa utulivu katika eneo ambalo halina majani ni kame huku akiwa na mwendo wa polepole.

Watalii wakiwa wanawatazama wanyama pori aina ya twiga, huku wakiwashika na kuwaangalia vizuri, kwingine pia wakiwapiga picha kwa amani na furaha.